Bidhaa inayotoka kwa ukulima wa viwanda ni miongoni mwa biashara zinazodumu zaidi hapa nchini Kenya, kwani, mimea hiyo huwekwa vizuri kwa mazingira yanayostahili na faida huwa kubwa.

Yoga za rangi za kahawia pamoja na nyeupe zimepandwa kwa wingi, kwani ni kiwanda cha ukulima, ambapo mavuno ya yoga hizi hufanywa kwa wingi.

Ukulima wa viwanda hasa wa kuku una faida mingi kwani kuku huanza kutaga wakiwa miezi mitatu tu hadi wafike miaka miwili. Wanapofika hapo, wanaweza kuuzwa kama nyama.

Katika kiwanda cha ukulima ambapo wanakuza matunda ya nyanya. Wafanyakazi kadhaa wamevaa sare yao rasmi ya samawati huku wakipanga nyanya kadhaa katika vifaa vitavyouziwa ndani.

Katika kiwanda, kinachofanya ukulima wa nyanya, matunda haya kadhaa yamewekwa kwatika vikapu, tayari kuenda kwa sehemu nyingine au ata kuuzwa.

Gari kubwa aina ya tinga, liko katika shamb kubwa cha kiwanda, likipalilia . Njia hii ni rahisi mno, kwani watu wanahitajika kuwa wengi kufanya kazi kidogo tu kwa ukulima wa kiwanda.

Kabichi mingi sana imemea na kukaribia kukomaa katika shamba kubwa. Huu ni ukulima wa viwanda ambapo kampuni zinapanda mimea kwa wingi na kuziuza au kutengeneza bidhaa kutokana na ukulima wao.

Ndizi imepandwa kwa wingi na imeanzakutoa matunda bado kukomaa. Hii ni ukulima wa kiwanda ambapo shamba kubwa inatumika na kampuni moja itakayouza bidhaa hiyo itakapokomaa.

Mimea ya mahindi imepandwa katika shamba kubwa mno kuonyesha kwamba ni kiwanda cha ukulima Ukulima huu unahitaji mashine mingi kwani watu hawawezi kulima kwa ukamilifu.

Ukulima wa uyoga umefanywa kwa wingi kwani ni wa kiwanda. Njia hii ya ukulima huleta nufaa kwani wanaoifanya wanaweka makini yao yote kwa mmea mmoja kwa mfano kama hapa ni uyoga na kuiuza ama kutengeneza bidhaa kutokana na mazao yao.

Kahawa ni mojawapo ya mimea inayopandwa katika viwanda kwani matunda yake yanatumika kutengenezwa kwa kahawa yenyewe na kuuzwa kwa maduka kuu pamoja hata na kutengeneza vitu vingine kama sharubati ya kahawa.

Shamba kubwa mno limetayarishwa kupandwa kwa mitaro kuchimbwa kando ya mahala ambapo mimea itakuzwa na bomba na mirija zimeunganishwa na shamba lenyewe kwa kutandazwa chini kutoka kwa sehemu ya maji.

Miche midogo imepandwa kwa shamba kubwa mno huku mirija ikiwa kando ya mimea hizo. Hii ni njia ya ukulima ya unyunyuziaji maji ambapo inafanywa wakati wa kiangazi au wakati na mahali ambapo mvua haiko kwa wingi.

Mirija imepangwa chini kwenye shamba na kuwekwa kwenye rafu, miche ya mimea inayokuzwa imeonekana kuchipuka kutoka chini, njia hii ya ukulima ni ya unyunyuziaji maji.

Bomba moja kubwa na refu jeupe, limechimbiwa mtaro na kuwekwa sambamba na unastahili kufunikwa na mchanga. Maji yatapitia hapo ili kufanya unyunyuziaji kwani mirija kadhaa zimedungwa na kuunganishwa na sehemu ya mimea.

Kifaa ambacho kimeunganishwa na bomba la maji kinaonekana kunyunyuzia mimea maji kote kote. Kuna kadhaa ambazo zimepangwa vizuri na kuwekwa kwa umbali wa takriban mita mbili .

Mirija imewekwa kando ya mimea inayoonekana kuwa ya viazi vitamu. Hii ni njia ya ukulima ya unyunyuziaji maji ambapo vyakula vinavyohitaji maji mingi kukua zinatumia au wakati wa kiangazi.

Mitaro imechimbwa kando ya mimea inayokuzwa na pia mirija imewekwa kwa kando ya mimea hio ili kunyunyizia maji na kukuza mimea njia hii inaleta nufaa na faida inapatikana kwa haraka.

Bomba jeusi la maji limewekwa chini kwenye shamba la udongo mweusi kando ya matawi ya malenge ili kunyunyizia maji.

Bomba moja limeunganishwa na mirija mitatu ambayo yametandazwa kwenye safu hapo kwenye shamba kando ya miche ili kufanya unyunyiziaji maji kwa mimea hizo.

Kipande kidogo cha shamba kimetayarishwa kwa kuwekwa vijibomba vya maji au mirija na kulimwa ili kunyunyuzia mimea itakayopandwa hapo maji.

Mirija imetiwa chini kwenye shamba na kudondoa maji kando ya miche ambapo inastahili kukuzwa. Njia hii ni ya unyunyuziaji maji ambapo wakulima hawahitaji mvua.

Mtaro mrefu mpana umechimbwa kando ya mimea inayokuzwa katika shamba. Njia hii ya ukulima ni ya unyunyuziaji maji, ambapo wakulima wengi hawategemei mvua ili kupata mavuno.

Mrija umewekwa chini na kudondoa maji kando ya mimea inayokuzwa katika shamba. Hii ni njia ya unyunyuziaji maji ambapo wakulima hawategemei mvua.

Mirija imetiwa vizuri kando ya miche ambayo inastahili kunyunyuziwa maji na kukua. Mitaro pia imewekwa kando ili maji itakayokuja itaeda hapo na kumumunywa na mimea hizo.

Bomba moja kubwa la maji limeunganishwa na mirija mingi tofauti ambayo imetandazwa chini kwenye shamba, kando ya mimea ili kuinyunyuzia maji vizuri.

Mirija imeunganishwa na kutandazwa chini kwenye shamba ili kunyunyuzia mimea maji na kuikuza. Njia hii ya ukulima haitegemei sana mvua inapokuja, bali mimea inapandwa wakati wowote.

Mrija unatoa tone la maji huku ikienda chini kwenye shamba. Njia hii ni ya unyunyuziaji maji ambapo bomba hudungwa na vitone vidogo vitakavyohifadhi maji na kukuza mimea.

Mrija umewekwa kando ya mimea inayokuzwa inayodhaniwa kuwa dania na nyingine. Ukulima huu hutumika wakati wa kiangazi au katika jangwa ambazo mvua haikuji kabisa.

Kifaa cha kushika stima yenye ambayo ni ya sola kimewekwa ili kutazama jua. Kuna miche na mimea ya mchele na ni ya kijani kibichi.